Watu wazima walioketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevelia barakoa na kukaa kwa utulivu. Mazingira haya yakionyesha elimu ya watu wazima inayotolewa kwa malengo ya kuwaelimisha na pia kuwapa maarifa kwa ajili ya mambo mbalimbali katika jamii ya kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakitulia kwa umakini na kufuatilia yale ambayo wanafundishwa na mkufunzi wakiume aliyesimama mbele yao, anaehakikisha wanapata mafunzo na kwa uelewa mkubwa ili kuweza kuwa na maarifa mbalimbali.

Watu wazima walioketi katika hema, wakiwa wanashirikiana kujifunza na kufundishana kushona. Watu hawa jamii ya kimasai wakishiriki katika elimu hiyo ya watu wazima; inayolenga kuwapa mafunzo na ujuzi utaoweza kuwasaidia katika maisha ya kila siku katika jamii.

Wanafunzi wa chuo wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi ndani ya jengo la darasa, wametulia kwa umakini mkubwa na usikivu wakimsikiliza mkufunzi ambaye anawafundisha aliyesimama mbele yao ili kuhakikisha wanapata maarifa kwaajili ya kujikwamua kitaaluma.

Ndani ya chumba mfano wa darasa kukiwa na watu wazima ambao wameketi kwa utulivu, wakisoma na kujifunza mambo mbalimbali kama vile kusoma na kuandika, elimu hii ikiwa inatolewa kwa watu wazima ambao walikosa elimu ya msingi kwa wakati stahiki.

Msichana ambaye amesimama ndani ya duka la vitabu, akiwa ameshikilia kapu; naye amesimama mbele ya rafu iliyosheheni vitabu vya aina mbalimbali, akichunguza kwa umakini kwa ajili ya kuchagua na kwenda kujisomea, ili kuongeza maarifa na hivyo kuwa na taaluma juu ya mambo mbalimbali.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba maalumu katika taasisi ya elimu isiyo rasmi. Huku mmoja akionekana kuwa ni mwalimu ambaye anawafundisha kwa kutumia tarakilishi, ili kuhakikisha wenzake wanapata maarifa yaliyo bora kupitia elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima.

Wanafunzi wa kike pamoja na mkufunzi wa kiume wakiwa ndani ya darasa, wanafundishwa na kuhakikisha wanaelewa vizuri ili kupata maarifa yaliyo bora kutoka katika sekta isiyo rasmi inayojihusisha na kutoa elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika mazingira ya kujadiliana, wakishirikiana kutafuta muafaka wa majibu mbalimbali kupitia elimu hiyo ambayo wanaipata katika taasisi au sekta ya elimu isiyo rasmi.

Ndani ya jengo kubwa lenye nguzo imara kukiwa na watu wengi ambao wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vyupa vya maji, katika mazingira yanayoonyesha hafla au mafunzo kwa ajili ya watu wazima yakiwa imedhaminiwa na taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi waliokusanyika katika eneo la nje, wakiwa wameketi kwa mfumo wa kujadiliana ambao wapo tayari kupata maarifa mbalimbali yanayo wasaidia katika maisha yao ya kila siku kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuwaelimisha watu wazima.

Wanawake walioketi katika viti na madawati ndani ya darasa maalumu wakiwa wamejifunga kanga pamoja na mitandio, wanasikiliza kwa makini maarifa yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao katika elimu hiyo ya watu wazima kupitia taasisi isiyo rasmi.

Ndani ya jengo la darasa watu wazima wameketi kwa umakini mkubwa wakiwa wametulia, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye anawafundisha ili kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora kupitia taasisi isiyo rasmi.

Jengo maalumu lililotengenezwa katika mazingira ya kiufundi kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi, ambao ni watu wazima ndani ya sekta isiyo rasmi kupata mazingira ya kujifunza yaliyo bora na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Ndani ya jengo la darasa kukiwa kuna wanafunzi wengi ambao wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajipatia elimu inayotolewa na wakufunzi wabobevu katika sekta ya taasisi isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima.

Watu wazima mbalimbali waliopo ndani ya chumba maalumu wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa, wakishirikiana katika kupata elimu inayotolewa kwa watu wazima kupitia taasisi ya sekta isiyo rasmi, sekta ambayo haitumii mitaala ya serikali katika kufundisha wanafunzi hao.

Wanafunzi wa kiafrika na wazungu, wakiwa wamo ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa utulivu kwa ajili ya kujipatia elimu, huku mwanafunzi mmoja akiwa ameshika kalamu na kuweka shavuni, akionekana kutafakari mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo inayotolewa na taasisi isiyo rasmi.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika eneo mfano wa chumba cha darasa, huku mezani wakitumia tarakilishi kwa umakini mkubwa kama sehemu ya kujifunza na kupata maarifa mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa lenye wanafunzi walioshika madaftari na vitabu, wakifunua kwa ajili ya kujipatia elimu; ndani ya jengo hilo la sekta ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, kukiwa na mkufunzi ambaye anawafundisha na kuwasimamia kidete ili kuhakikisha wanapata maarifa na elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wapi ndani ya chumba cha darasa, nao wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, anayehakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, kupitia sekta isiyo rasmi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wanatumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuchora michoro ya maumbo kwenye karatasi; kama sehemu ya kujifunza masomo mbalimbali yatakayowapa maarifa na ujuzi wa kutosha.

Mwanadada mmoja aliyepo ndani ya chumba chenye rafu yenye vitabu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio, akionekana mwenye nyuso ya furaha pindi anapochagua kitabu kwa ajili ya kwenda kujipatia maarifa ndani ya elimu ya watu wazima inayotolewa na ya sekta isiyo rasmi.

Mwanamke mtu mzima ameshika cheti mkononi mwake kwa fahari kubwa, akionyesha mafanikio aliyopata kupitia elimu isiyo rasmi inayo msaidia kuongeza ujuzi maarifa na uwezo wa kujitegemea katika maisha ya kila siku.

Wanafunzi au walimu pamoja na wadau mbalimbali katika elimu ya watu wazima kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi, wakiwa ndani ya jengo maalumu wakishirikiana katika kufanya mchakato wa kuhakikisha elimu hiyo inakuwa bora; huku mmoja wao akiwa anaandika na kuchora kwenye karatasi kama kupeleka maudhuhi kwa wanafunzi hao.

Watu wawili waliochuchumaa nyuma ya jengo la darasa wakiwa wanashughulikia mchoro unaotengenezwa kwa ubunifu, kwa ajili ya kuelimisha watu wazima kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Watu wazima waliokusanyika katika meza ya pamoja; wakishiriki kufundishana, huku mezani kukiwa na kalamu pamoja na madaftari kwaajili ya kujifunza. Wanafunzi hao wameketi kwa utulivu ndani ya jengo la taasisi ya elimu isiyo rasmi, inayo lenga kuwafundisha watu wazima.

Wanaume wawili waliovalia mavazi nadhifu, wakiwa wamesimama katika eneo mfano wa bustani yenye miti pamoja na nyasi zilizokatwa vizuri, huku mmoja akiwa anamuelekeza mwenzie au kumuonyesha kitu kupitia kitabu, mazingira haya yakiwa niya taasisi ya elimu isiyo rasmi, inayolenga kuwafundisha watu wazima.

Watu wawili walioketi huku mezani kukiwa na vitabu mbalimbali wakiwa wanavisoma na kuvichunguza kwa umakini ili kupata maarifa yaliyofichika ndani ya vitabu hivyo; mazingira haya yakiwa ni ya elimu ya watu wazima yanayodhaminiwa na sekta au taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima ambao wamejikita katika mafunzo ya ushonaji, wakiwa wapo wamekalia cherehani kama sehemu ya kujifunza kushona kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Watu wazima wa jamii ya kimasai wakiwa wapo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakishiriki katika elimu inayotolewa na taasisi isiyo rasmi, wanaofundishwa kusoma na kuandika huku mmoja akiwa ameshikilia bango lenye irabu.

Mkufunzi ambaye amesimama ubaoni, akiwa ameshikilia ukili au ukindu; ulioshonwa kwa ustadi pamoja na mpira uliofumwa kwa kamba za katani, akionyesha ubunifu unaopatikana kupitia elimu ya watu wazima; inayodhaminiwa na sekta au taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Mkufunzi aliyesimama ndani ya chumba cha darasa akiwa anagawa karatasi kwa ajili ya mitihani, au mazoezi mbalimbali yanayoendelea kupitia elimu inayotolewa kwa watu wazima ndani ya taasisi isiyo rasmi.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti la jinzi akiwa ndani ya chumba cha darasa pamoja na wanafunzi wengine. Anatumia kalamu yake kuandika kwenye daftari au karatasi, kama sehemu ya kujipatia maarifa au kufanya mtihani wa kujipima kitaaluma ndani ya sekta ya elimu isiyo rasmi.

wanafunzi wa shule ya Cherehani ambayo inahusika na masuala ya ushonaji, wakiwa wameketi na kushirikiana katika ufundi huo kwa kujifunza na kujadiliana mambo mbalimbali kupitia sekta ya elimu isiyo rasmi inayolenga kuwaelimisha watu wazima mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa la darasa, likiwa limesheheni watu wazima pamoja na watoto wao ambao wanacheza, huku mtu mmoja akiwa anaandika kwenye daftari au karatasi kama sehemu ya kunukuu mambo mbalimbali yanayopaswa kufundishwa na kuelekezwa kwa jamii hiyo, kupitia taasisi ya sekta isiyo rasmi.

Ndani ya jengo maalumu kukiwa na watu wazima ambao wameketi kwa umoja, huku mmoja akiwa ameshikilia karatasi na kuisimamisha inayoonyesha maudhui ya somo flani katika taasisi isiyo rasmi inayolenga kuelimisha na kufundisha watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamekusanya katika hafla ya kuhitimu, huku wawili ambao wamevalia majoho ya rangi tofauti, wakiwa wameshikilia cheti kwa pamoja kuonyesha kama mafanikio katika elimu yao waliyoipata.

Wanakijiji wamekusanyika na kukaa kwenye viti kwa mpangilio wa utulivu wakisikiliza maelekezo ya muhimu yanayowawezesha kuongeza maarifa ya maisha, huku mazingira ya wazi yakitoa nafasi rafiki juu ya kujifunza kwa ushirikiano na kuelewa mambo yanayowagusa moja kwa moja.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya hema maalum, wametulia kwa umakini wanasikiliza maelekezo ambayo yanatolewa na mtaalamu anayewaelekeza na kuwafundisha mambo mbalimbali yanayohusiana na malezi katika taasisi hiyo isiyo rasmi inayolenga kuelimisha watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba maalum cha kompyuta, wakitumia vifaa hivyo vya kidigitali kama sehemu ya kujifunza tehema inayotolewa kwa ajili ya watu wazima kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Ndani ya jengo lililotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, kukiwa na wakazi mbalimbali, wakiwemo wanaume pamoja na wanawake, vijana kwa watu wazima, walioketi kwa umakini wakisikiliza mafunzo ambayo yanatolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kuhakikisha wanapata maarifa kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliopo ndani ya jengo la darasa wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao anayewafundisha, ili kuhakikisha wanafunzi hao wameelewa na kupata maarifa yaliyo bora kupitia taasisi isiyo rasmi inayolenga kuwafundisha watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima inayotolewa na taasisi isiyo rasmi wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa lililotengenezwa katika mazingira ya kisasa likiwa na paa zenye taa zinazowaka kwa mwanga mzuri, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama pembezoni mwa mlango, huku ukutani kukiwa na karatasi inayoonyesha michoro ya somo, wakiwa wanajadiliana na kujifunza kwa kutizama michoro hiyo na kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusiana katika elimu inayotolewa na taasisi isiyo rasmi.

Watu wazima walioketi katika eneo ambalo ni la nje likiwa limezungukwa na nyumba mbili; moja ya udongo na nyingine iliyochapishwa rangi. Watu hao wakiwa wamevalia mavazi ya kiislamu kuashiria kuwa ni elimu ya msingi kwa ajili ya dini hiyo, inayotolewa kwa watu wazima kwa sekta zisizo rasmi.

Watu walioketi katika kiti wakiwa wamekaa kwa mfumo wa kujadiliana kupitia kifaa cha kidigitali kinachojulikana kama tarakilishi, katika mazingira ya elimu inayotolewa na sekta isiyo rasmi inayolenga kuwaelimisha watu wazima mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima ambao wanadhaminiwa na taasisi isiyo rasmi wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa na wameketi kwa umakini na utulivu mkubwa wanajifunza huku mkufunzi akiwa anawasimamia kidete kuhakikisha wanapata maarifa yaliyobora.

Mwanafumzi pamoja na mwalimu wakiwa wapo ndani ya darasa, wakishirikiana katila kujifunza na kupeana elimu katika sekta au taasisi ya elimu isio rasmi inayolenga kufundisha au kuelimisha watu wazima mbalimbali kwaajili ya kujikwamua kitaaluma.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti pembezoni mwa ubao, wakishiriki na kujadiliana dhidi ya masuala mbalimbali yanayo husiana na elimu ya watu wazima itolewayo kwa kutumia mambo na mazingira tofautitofauti ndani ya sekta isiyo rasmi.

wanafunzi wa elimu ya watu wazima ambao wapo ndani ya jengo la darasa katika elimu ya sekta isiyo rasmi, wakiwa wamekaa kwa utulivu, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao. Akihakikisha anaenda nao sambamba ili kupata maarifa na elimu iliyo bora.

Wanafunzi watu wazima waliopo ndani ya jengo maalumu, huku wengi wao wakitumia tarakilishi kama sehemu ya kujifunza, katika eneo hilo la sekta isiyo rasmi ambayo inalenga kuwafundisha watu wazima na kuwapatia maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakisikiliza maelekezo yanayotolewa na mwalimu ambaye amesimama kidete na kuhakikisha wanaelewa hatua kwa hatua ndani ya sekta hiyo isiyo rasmi.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni kwa kutumia kanga akiwa amesimama mbele ya darasa akiandika katika makaratasi meupe yaliyobandikwa ubaoni katika elimu hiyo ya watu wazima inayodhaminiwa na taasisi ya elimu isiyo rasmi.

Wadau pamoja na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamekutana kwa pamoja na kushirikiana katika kujadiliana na kupena mafunzo mbalimbali dhidi ya elimu hiyo inayotolewa na sekta isiyo rasmi wakitumia makaratasi, madaftari, pamoja na tarakilishi kwa ajili ya kuhifadhi nyaraka pamoja na mambo muhimu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wapo ndani ya chumba maalum cha darasa, kilichotengenezwa kwa miundombinu ya kisasa, wakiwa wameketi kwa utulivu na umakini, wanajadiliana kuhusiana na masomo yao ambayo wanayapata katika sekta hiyo isiyo rasmi inayolenga kufundisha watu wazima.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, ndani ya chumba maalumu katika taasisi ya elimu isiyo rasmi. Wameketi kwa kujadiliana kama sehemu ya kujifunza na kupata elimu iliyo bora kwa ajili ya maisha yao ya kila siku.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevalia mafulana ya rangi nyeupe, yaliyoandikwa maneno mbalimbali, wameketi kwa utulivu katika swala la kujifunza na kusoma kupitia wakufunzi waliobobea ambao wanawafundisha watu wazima hao katika sekta ya elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi watatu wa kike wa elimu ya watu wazima wanaodhaminiwa na sekta au taasisi ya elimu isiyo rasmi, wakiwa wameketi kwa kujadiliana na wanatumia kalamu kwa kuandika, katika maaftari na makaratasi kama njia ya kujifunza.

Chumba cha darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima kupitia taasisi ya elimu isiyo rasmi, ikiwa na wanafunzi pamoja na mkufunzi, wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa utulivu wanaandika kwenye madaftari kama sehemu ya kuchukua nukuu na takwimu zinazotokana na mafunzo wanayopewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Mkufunzi aliyesimama kidete kwa ajili ya kutathmini maendeleo ya wanafunzi wake watu wazima, akishiriki katika kumfundisha mwanamke mmoja ambaye anaandika ubaoni kwenye somo maalumu, katika darasa hilo kupitia elimu inayotolewa na taasisi isiyo rasmi.

Watu watatu wapo ndani ya jengo wakiwa wanamtizama mzee ambaye amevalia barakashia, koti la suti nyeusi pamoja na kanzu akiwa anaandika kwenye karatasi kwaajili ya kuwafundisha watu hao, mazingira haya yakionyesha elimu ya watu wazima inayo patikana kupitia taasisi za sekta isiyo rasmi.

Mafaili yaliyopangwa juu ya kabati ndani ya shule ya msingi kwa ajili ya kuhifadhia nyaraka pamoja na kumbukumbu ya mambo mbalimbali, mazingira haya yakiwa ni ya kuhakikisha elimu inayotolewa ni bora na hivyo nyaraka hizo kutunzwa kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi.

Mchoro ulio tengenezwa ka mfumo maalumu kwaajili ya kuwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, siku katika juma zikiwa zimeandaliwa kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata maarifa mbalimbali yatakayo wasaidia kuishi vizuri katika jamii.

Karatasi maalum kwa ajili ya mtihani kwa shule za msingi. Ikiwa ina alama ya tiki nyekundu kuashiria ni karatasi iliyosahihishwa. Huku hesabu zikiwa zinaonekana kama njia ya maswali ya kuwapima wanafunzi hao kitaaluma, lakini pia michoro ya wanyama mbalimbali ili kuhakikisha wanajua vitu tofautitofauti katika jamii.

Chumba maalumu kwa ajili ya shule ya msingi kilichotengenezwa maalumu na kwa ustadi na katika mazingira ya usafi, kikiwa na picha zilizowekwa ramani kama sehemu ya kuwafunza wanafunzi hao, na hivyo kujua mambo mbalimbali na muhimu katika masomo yao.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa katika maeneo au mazingira ya shule yao wakijivunia usafi na umaridadi wa mazingira hayo amaboyo yamewekwa katika hali ya kuvutia, huku maua pamoja na nyasi zikiwa zimekatwa vizuri na miti iliyowekwa kwa ajili ya hewa safi na hivyo kuhakikisha wanafunzi hao wanasoma katika mazingira yaliyo rafiki.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare zenye mchanganyiko wa rangi ya bluu na nyeupe, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa. Wanamsikiliza mkufunzi wa kiume ambaye amesimama mbele yao, akiwafundisha kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha vijana hawa wanapata maarifa yaliyo bora.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira yaliyo bora kwa ajili ya kujifunza pindi wawapo shuleni, mazingira ya eneo hilo yakiwa ni safi na ya kisasa.

Vitabu vya shule ya msingi vikiwa vimepangwa katika kabati kwa mpangilio maalumu, vitabu hivi ni sehemu ya kujifunzia wanafunzi ambavyo vinatolewa kama nyanzo muhimu kwa ajili ya wanafunzi hawa kupata maarifa yaliyo bora.

Mazingira katika shule ya msingi, yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani huku kwa nje kukiwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuchezea watoto vyenye rangi tofauti tofauti za kuvutia. Hali hii ikionyesha uhusiano kati ya elimu ya darasani, pamoja na michezo kwa ajili ya kuimarisha afya za wanafunzi.

Mwalimu wa kike ambaye amesimama mbele ya wanafunzi wa shule ya msingi, akiwa anawafundisha kwa moyo wote ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata msingi ulio bora utakao wasaidia katika maisha yao kielimu kwa ngazi zingine zinazofuata hapo baadaye.

Ndani ya chumba maalumu katika shule ya msingi kukiwa na rafu iliyopangwa mafaili kama sehemu ya kutunza nyaraka pamoja na kumbukumbu mbalimbali zinazohusiana na maendeleo ya elimu hiyo kwa wanafunzi, na hivyo kuimarisha na kuboresha historia pamoja na maendeleo ya wanafunzi hao.

Waalimu pamoja na wadau wa elimu wakiwa wapo nyuma katika kontena la gari wakishirikiana katika kushusha vitabu vinavyohitajika kutumika katika shule za sekondari. Hali hii ikionyesha sera zinazozingatia elimu na hivyo kusaidia wanafunzi na rasilimali mbalimbali zitakazowawezesha kupata maarifa kwa njia ya urahisi.

Walimu pamoja na wasimamizi wamesimama, wakifungua mitihani ili kuwakabidhi wanafunzi wajipime, wakionyesha hatua muhimu ya tathmini katika elimu ya sekondari, inayolenga kupima uelewa na maendeleo ya kielimu.

Katika shule ya sekondari ndani ya mabweni ambayo yamepangwa vitanda vyenye magodoro yaliyo tandikwa shuka za rangi ya uwaridi, kwaajili ya wanafunzi kupata mazingira yaliyo bora na salama, na hivyo kuwafanya waweze kuishi kwa amani na utulivu.

Mwalimu amechuchumaa akichagua vitabu kwa umakini, akitayarisha nyenzo muhimu za kujifnzia kwa ajili ya wanafunzi, ikionyesha maandalizi ya kielimu yanayosaidia kuboresha ufundishaji katika ngazi ya sekondari.

Ndani ya chumba cha maabara kilichotengenezwa kwa mfumo maalumu na wa kisasa. Kwa ajili ya kwa rahisishia wanafunzi wa shule ya sekondari pindi wanaposoma, masomo ya sayansi kama vile fizikia, kemia pamoja na biolojia kufanya masomo hayo kwa vitendo na hivyo kuimarisha maarifa yao.

Wanafunzi wa elimu ya shule ya sekondari wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa katika viti vyao, wakisubiria kukabidhiwa mitihani kwa ajili ya kufanya na kujipima kitaaluma ili kuelekea ngazi zingine za kielimu.

Mikono ya mwanafunzi au mwalimu akiwa ameshikilia bomba la majaribio akifanya majaribio ndani ya chumba cha maabara katika shule ya sekondari huku mezani kukiwa kuna "regent" ya kikemia pamoja na kikapu cha kushikiria mabomba ya majaribio; mazingira haya yakionyesha elimu ya vitendo kwa masomo ya sayansi.

Jengo refu kwa ajili ya shule ya sekondari likiwa limejengwa kwa mazingira ya kisasa na ya kuvutia, huku maeneo ya nje yakiwa ni masafi na yenye utulivu kama sehemu ya mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi wa shule hiyo ya sekondari.

Kitabu maalumu cha somo la kemia kikiwa na picha ya mwanaume ambaye anatumia vifaa maabara, kitabu hichi ni muhimu kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari kinachosaidia kuwaandaa katika sekta mbalimbali za kikazi kama vile udaktari pamoja na uhandisi.

Wanafunzi wa kike katika shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za rangi ya: bluu, nyekundu pamoja na nyeupe; wameketi ndani ya chumba cha darasa, wametulia kwa umakini wakishiriki katika zoezi zima la kufanya mitihani kwa ajili ya kujipima kitaaluma.

Wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare nadhifu wakiwa katika chumba cha maktaba, wanachagua vitabu kwa ajili ya kwenda kusoma na pia kujiboresha kiakili, huku wakipata maarifa mblimbali yaliyotunzwakwenye nyaraka hizo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa umakini na utulivu mkubwa wakifuatilia sambamba, mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambaye amesimama mbele yao akiwa anawaelekeza, ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo moja wakiwa wamesimama kwa kuzunguka huku mdada mmoja aliyeshika tarakirishi akiwasaidia wenzie katika kudukua mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu ndani ya chuo kikuu, wakiwa wameketi kwa umakini ili kupata maarifa hayo kupitia njia ya mtandao.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye viti vyao wakiwa wapo sambamba na mkufunzi ambaye anawafundisha mambo mbalimbali aliye wasimamia kidete ili kuhakikisha wanaelewa somo hilo kwaajili ya kujiongeza kitaaluma na kazi mbalimbali za kielimu.

Wanafunzi watatu wa chuo cha urembo waliovalia mavazi ya rangi ya machungwa; wakiwa ndani ya eneo maalumu, wanashiriki katika kumnyoa mteja ambaye ameketi kwenye kiti. Mazingira haya yakionyesha elimu iliyo bora inayolenga katika kuhamasisha ajira na kujiajiri kwa vijana.

Ndani ya darasa maalumu kukiwa na wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwa maudhui ya kujadiliana, wakitumia tarakilishi zilizopo mezani na hivyo kujipatia maarifa kwa njia hiyo nzuri, inayowasaidia kujiongeza kitaaluma.

Ndani ya chumba maalumu kukiwa na mwanafunzi wa chuo kikuu wanaosikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ambae amesimama mbele yao; anayewasilisha masomo hao kwa kutumia "Projekta" wakiwa wametulia kwa umakini na kupata elimu na maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwa mfumo wa kujadiliana, huku wawili wakiwa wamepakata kompyuta mpakato. Wanaitumia kama sehemu ya kudukua maarifa kupitia njia ya mtandao, wakiwa wenye nyuso za furaha na matumaini kulingana na elimu yao ambayo ina mafanikio makubwa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa wapo ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wamekalia viti vilivyopangiliwa kwa mpangilio mzuri, wanafanya mitihani ya kujipima kitaaluma, kwa ajili ya kwenda ngazi tofauti tofauti za kielimu, katika elimu hiyo ya juu.

Mkufunzi wa kike ambaye amesimama mbele ya wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu ndani ya jengo la darasa lililosheheni vifaa vya kidigitali kama vile runinga pamoja na kompyuta zinazotumika kufundishia na pia kuhifadhia maarifa mbalimbali ambayo yamekusudiwa na kulengwa kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi hao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameketi kwa utulivu, wakifundishwa na mkufunzi ambaye amevalia fulana nyeupe na kusimama mbele yao, anayewaangalia na kuwafundisha mambo mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha taaluma hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na stadi wakiwa ndani ya jengo maalumu la darasa wakishirikiana katika kutumia vifaa mbali mbali vya kielektroniki kama sehemu ya mafunzo yanayo waongezea ubunifu na ujuzi wa kufanya mambo mbali mbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya jengo maalumu wanashiriki katika maonyesho ya vifaa mbalimbali vya kifizikia, vilivyotengenezwa kwa ubunifu na utaalamu waliopata katika chuo cha ufundi stadi na hivyo kusaidia kutatua changamoto mbalimbali katika jamii.

Mwanamke mmoja wa elimu ya chuo cha ufundi akiwa ndani ya maabara kwa ajili ya chuo hicho. Anatumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama sehemu ya kujipatia ujuzi na maarifa yanayomwezesha kuwa mbunifu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa baadhi wakiwa wamevalia sare huku wengine wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida, wakiwa wametulia kwa umakini wanatumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta kwa lengo la kujifunza na hivyo kuimarisha maarifa yao na ubunifu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwa utulivu mkubwa, wakimuangalia mwalimu wao, anayewafundisha kutumia kompyuta kama nyenzo muhimu za kupata maarifa yaliyo bora, kwa ajili ya kujiongezea ubunifu na kuunda vitu mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye amevalia mavazi ya chuo cha ufundi, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kielektroniki, akiitumia kama sehemu ya ubunifu na ujuzi anaoupata kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wapo ndani ya karakana, wanatumia vifaa vya mbao kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali; mathalani meza, viti pamoja na vifaa vingine vya samani. Hali hii ikionyesha ujuzi na ufundi kwa ajili ya kuongeza ubunifu kwenye kuunda vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo cha ufundi wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa wametulia kwa makini, wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wanatumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta kama sehemu ya kujifunza na nyenzo muhimu, kwa ajili ya kujipatia maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo cha ufundi wakiwa wapo katika eneo la ujenzi wamevalia viakisi mwanga kama sehemu ya kazi, mazingira haya yakionyesha ubunifu walionao na mafunzo yaliyo stahiki kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi kupitia kazi mbalimbali kama vile; ujenzi na uundaji wa vitu tofautitofauti kwa kutumia mashine.

Ndani ya karakana maalumu kwa ajili ya kutengenezea magari kukiwa na wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliovalia mavazi rasmi kwa ajili ya kujifunza. Wanafunzi hao wakiwa wametulia kwa umakini na kuangalia kile ambacho wanaelekezwa katika kurekebisha magari hayo, kama sehemu ya kutatua changamoto mbalimbali kwenye jamii.